Bango la tangazo lililoandikwa, Herbal Clinic Masai Herbal. Pata Tiba kwa Asili kwa Asilimia Mia Ndani na Nje ya Tanzania.

Mwanamke ambaye amevaa blausi ya kijani shingoni ako na stethekopu anamshika ama kumfunga mtoto mchanga aliyelazwa kitandani. Mandhari ni ya hospitali.

Watu watatu, mmoja aliyevalia blausi ya nyeupe na aproli ya nyeupe na iliyo na rangi nyeupe na nyekundu, anaonekana kumhudumia mtoto mchanga aliyepakatwa na mamake.

Watu watatu kwenye mandhari ya hospitali. Mwanamume mmoja amevalia shati la samawati, anaonekana kumhudumia aliyelala chali na kufungua kinywa chake. Mwanamke mwingine aliyevaa blausi nyeupe anaonekana kushikilia mrija na taa.

Mwanaume aliyevaa aproni ya njano, mkononi amebeba kiboksi cha rangi ya samawati, amevaa pia na gambuti, anaonekana kutembea juu ya maji yaliyosimama.

Chupa yenye uwazi iliyo na kifuniko cha kijani na samawati yenye maandishi ya kiingereza "MMR Vax Pro Powder For Suspension For Injection In Pre-filled Syringe".

Wanaume wawili mmoja amevaa kabuti nyeupe barakoa mdomoni anaonekana kumchanja au kumdunga shindano aliyeketi ambaye Yuko na shati la mraba na kofia nyeusi.

Boksi la rangi ya majani, pamoja na nyeupe, lililo na maandishi ya kiingereza, MMR2 Injections, Measles, Mumps and Rubella virus Vaccine, live MSD. Kando yake mna vichupa viwili, moja iko na funiko ya kijani, nyingine funiko ya fedha.

Wanawake wawili, mmoja amesimama, mwingine ameketi akiwa amepakata mtoto. Aliyesimama amevaa nguo za samawati ama sare ya samawati, anaonekana kumdunga ama kumchanja mtoto sindano mguuni. Aliyempakata mtoto amevaa koti jeusi na mdomoni amefunika barakoa.

Mwanaume alivaa aproli nyeupe, gloves za samawati mkononi. Miguuni amevalia gambuti. Ameshika pampu la rangi ya njano huku akipulizia mimea.

Wanawake kwa watoto wanatembea ndani ya maji machafu ya mafuriko. Kando yao mna nyumba iliyoezekwa kwa nyasi. Kadhaa wanaonekana kushikilia nyumba hiyo.

Watu watatu. Kwanza aliyevaa blausi nyeupe. Mdomoni amevaa barakoa. Anaonekana kumdunga sindano mtoto aliyepakatwa na mama aliyevaa nguo ya kijani, aliyeketi. Mandhari ni ya hospitali.

Mtu amevaa koti jeupe gloves nyeupe mkononi miwani machoni. Yupo kwenye maabara. Kuna tarakilishi na vidude vinginevyo.

Wanaume watano waliovalia nguo nyeupe na kufunika nyuso zao, wawili wako na pampu mgongoni, wengine wawili wamesimama juu ya gari jekundu na watatu kando ya gari, kunaonekana kuna mzigo juu ya gari.

Watu wawili ambao wanapita kwenye maji ya mafuriko, kando kando kuna nyumba za makuti na mabati makuukuu, wanaonekana kujishikilia ili labda wasianguke.

Watu watatu wanaonekana. Wawili ni wahudumu wa hospitali ya meno ambao wamevaa shati ya kijani. Mwanaume amevaa shati ya kijani na mwanamke amevaa shati ya nyeupe ambayo imeandikwa, Dent Mind. Wa tatu anahudumiwa meno yake.

Mtu amevalia kabuti jeupe, miwami machoni, barakoa mdomoni, mkononi ameshika sindano na dawa. Anaonekana kufyonza dawa, nyuma yake kuna watu ambao wamepanga foleni.

Watu watatu wawili wanaonekana kuwa ni wahudumu wa hosipitali ya meno, mmoja amevaa shati la kijani, mwingine kabuti jeupe, wamevaa barakoa midomoni mwao na mwanamke ambaye anaonekana kuwa anahudumiwa amelala chali akiwa amefungua kinywa chake kikiwa kimemulikwa na mwangaza.

Mazingira ni ya hospitali kuna kitanda cha chuma, wanawake wawili ambao wamevaa blausi nyeupe wameshika watoto wachanga na mwanamke wa tatu anawatazama.

Bidhaa imepakiwa kwenye boksi la njano na jivu, yenye maandishi ya Kiingereza, Yellow Fever Vaccine, live freeze-dried. Kando yake kuna vichupa vitano ambavyo pia vimeandikwa kwa Kiingereza.

Wanawake watano, mmoja ambaye amevaa shati nyekundu na anaonekana kuwa mjamzito amelala chali, huku ambaye amevaa sare ya samawati anaonekana kumhudumia akiwa amepiga magoti. Wengine watatu ambao pia wanaonekana wakiwa ni wajawazito wameketi wakiwatazama.

Bidhaa imepakiwa kwenye box nyeupe na nyekundu yenye maelezo ya Kiingereza, Ferolax B12 Slow Release, Iron, Folic acid, Vitamin B12, B6, Zinc, Red Blood Cells and Haemoglobin with Vitamin B12 and B6, 30 Capsules'.

Wanawake watatu, mmoja ameketi anaonekana kudungwa sindano ama chanjo. Wa pili, anamdunga sindano amevalia barakoa mdomoni na wa tatu amevaa blauzi nyeupe na barakoa.

Watu wawili mmoja amevaa kabuti nyeupe anaonekana kumuhudumia mwanamke ambaye amevaa bulauzi nyeusi, wote wakiwa wanatazamana kupitia mashine ambayo inatumika kupima macho.

Watu wawili, mmoja anaonekana kuwa ni muhudumu wa hospitali ya meno na ambaye anahudumiwa amelala kwa chali akiwa amefungwa kinywa chake. Muhudumu amevaa nguo nyeusi na barakoa ya samawati.

Bidhaa imepakiwa kwenye mkebe uliofunikwa na funiko la njano. Ikiwa na maelezo ya kiingereza Iron 18 Grams, 18 Milligrams with Vitamin C Gummies.